Watu hawa wanne ni wakimbizi haswa wa rangi ya kiafrika, mmoja wao amevalia jezi ya kikenya kwa jina Kimani na wengine wao wameonekana kufunga macho yao na pia wengine wanaonekana kufurahia mchezo huu.

Wanariadha wanne wanafanya mazoezi kwa uwanja wawili ni wa kike wawili ni wakiume wawili wamevalia nguo nyekundu ya kupiga tizi na mmoja wa kiume amevalia nguo ya blue .

Eneo hili ni eneo na shule ya Sekondari ya Mama Ngina, shule hii huwa ya wanawake kwa vile imeandikwa, MAMA NGINA GIRLS HIGH SCHOOL. Shule hii huwa iko Mombasani.

Jumba hili la ghorofa, lina ghorofa tatu ukihesabu pia iliyoko chini. Sehemu hii inaonekana kwamba ni shule, ama ni pahali pa mabweni pa wanafunzi pa kulalia kwa maana mazingira yametulia kama yale ya shuleni.

Wachezaji hawa wawili ni wanariadha. Kwa majina aliye upande wa kulia Samwel Muchai na pia anaoneka kwamba ana msaidizi wake ambaye anaitwa Jean Kipchumba. Watu hawa kama ilivyo andikwa kwenye bango ni wakenya na wamezaliwa Disemba.

Hapa ni darasani. Kwa maana kuna viti ambavyo vimewekwa vya wanafunzi na pia kuna sehemu pa mwalimu au mwalimu kufunzia. Wanafunzi hawa hawako darasani na darasa liko nadhifu sana.

Jumba hili refu linaonekana kama shule kwa maana ina michoro kadhaa kadhaa inayoonyesha mambo ya kuelimisha michoro hii ina mchoro wa binadamu ambaye anaonyesha sehemu zake na kuzitaja katika uchoro.

Mandhari haya yanafanana na mandhari ya shule, ama mazingira ambayo yanaonyesha kuwa kazi fulani inafanyika hapa. Na jumba hili linaonyesha kwamba ni la kitambo, na wakaazi wake hawako karibu, kwa maana kama ni shule wanafunzi hawako.

Eneo hili ni eneo ambalo ni la serikali, inayoitwa, National Government Constituencies Development Fund Board . Ambayo iko Nyali, na eneo hili kulingana na bango hilo, linaonyesha kwamba ni maktaba ya wanafunzi ya kusomea.

Sehemu hii ni sehemu ya uwanja ambapo watu wanaonekana kutubuizwa wachezaji wanaokimbia na wengine wameketi wengine wakiangalia jinsi waigizaji wanafanya michezo.

Jumba hili ni jumba iliyo kama mfano wa darasani kwa maana bodi letu nyeupe linaonekana limeandikwa vitu vingi haswa vya kufundishwa.

Bango letu linaashiria kwamba hapa ni shuleni, kwa maana inaitwa Sheikh Khalifa Secondary. Mtaa huu ni kana kwamba ni mtaa wa pwani, kwa maana mimea inayo mea hapo ni mimea ya baharini.